Sahani hii imepangwa aina tofauti ya chakula kama vile mchele, samaki, mboga za majani, ndizi, maharagwe na supu. Ambapo chakula hiki hupea mtu nguvu mwilini.

Vyakula vilivyowekwa kwa vijisahani vikubwa vikuwa na vya aina tofauti kama vile wali, rojo, viazi karai, kwa umbali tunaona waume kwa wake wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekalia viti wakikula chakula walichoandaliwa. Kando wanawake waliovaa nyloni kichwani kuzuia nywele zao wanapakua chakula wakiwapea wateja.

Mandhari ya sokoni ambapo tunaona mtu huyu amesimama akiuza samaki zake alizozitandika kwa gunia ya rangi ya samawati kwa umbali wanawake wakiwa wamesimama wakichagua ama wakiuza.

Uchafu huu uliyoko ufuoni mwa bahari, huu huletwa na mawimbi ambapo umetolewa baharini na kuletwa huku mwisho, kwa umbali tunaona mawimbi makali yakija ufuoni mwa bahari.

Sahani hizi nne, moja ilioya rangi nyeupe ikiwa na chakula aina ya chips na ingine kwa umbali iliyochorwa maua ikiwa na samaki ambayo imekuliwa. Mtu mmoja amekaa kando huku mkono wake ukuwa unaonekana.

Mahindi haya yaliomo shambani yakionyesha ishara ya kukauka na ikiwa na mavuno ama ikiwa imezaa mahindi manono, hii inaonyesha yamo tayari kutolewa shambani ama ni msimu wa mvua. Pia inaezakuwa ni kiangazi ama mvua haijanyesha kwa wingi hivyo basi kusababisha mahindi haya kuwa na rangi kama hii.

Ufuoni mwa bahari miti kadha ya minazi inaonekana ikiwa inapeperushwa na upepo. Kwa umbali tunaona majumba ambayo yamejengwa na pia nguo nyeupe na nyekundu ama vyandarua vinaonekana. Mchanga uliyotulia kuna nyayo za watu waliokuwa wakipita ama kitu kulikuwa kikivurutwa.

Mkulima huyu ambaye amevaa koti lenye rangi ya buluu, anakagua mgomba wa ndizi, ambapo ndizi hilo linaonekana kuwa kubwa, kuonyesha mazao bora.

Ufuoni mwa bahari, tunaona uchafu umetapakaa na ndege anadonadona huku, huku mawimbi yaliyotoka baharini yakionekana yakija ufuoni. Kando tunaona mti ulio na majani ya kijani kibichi umesimama, pamoja na gongo lililotengenezwa kwa cement limesimama.

Muuzaji huyu aliyevaa aproni nyeupe na saa mkononi anaelezea waliomo kando chakula tofauti tofauti kama vile mshikaki, mahindi choma na chapati ambazo zimeandaliwa na kupangwa mezani. Kwa umbali tunaona taa inayotumia mafuta ikiwa imewaka kuonyesha kuwa ni usiku.

Sahani hii iko na chakula aina ya biriani. Hii inadhibitishwa na viungo ambavyo vimetumika kupikia chakula hiki kama vile nyama, tunaona pia mchuzi na viazi na dania ambazo zimewekwa juu ya mchele huo ulio wa rangi ya nyeupe na rangi ya machungwa. Kando tunaona kijiko kilichotengenezwa kwa mti.

Chakula hiki ni aina ya biryani. Hii ni kulingana na viungo vilivyotumika, kama kana kwamba yai, mchuzi na mchele ulioko wa rangi tofauti tofauti. Kando yake pia tunaona mboga za kienyeji na mchele wa rangi nyeupe.

Mtu huyu aliyevalia saa mkononi akiwa ameshikilia kisu na kijiko akikata shawarma. Chakula hiki hupatikana sana mikoa ya pwani. Kando, kuna moto unaowaka ambapo hupasha chakula, chakula hiko na hutumia sana sana gesi. Kwa umbali tunaona watu 𝑤𝑎𝑘𝑖𝑤𝑎 wameketi wametulia.

Matunda ama madafu haya matatu ambayo hupatikana sana pwani. Watu hawa wakitumia mrija kufyonza maji yanayopatikana sana sana kwenye madafu hayo. Mmoja kati yao ni msichana. Hii inadhibitishwa na rangi aliopaka kwenye kucha na shanga aliovalia mkononi.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume, ambaye tunamwona amesimama kando ya ng'ombe ya rangi nyeupe na nyeusi, akionekana kua ni daktari wa mifugo akiwa amevalia viatu za mvua za rangi nyeupe, na glovu mkononi. Mkono wake wa kulia uko na chuma. Kando, tunaona mfereji ambayo hutumika kuosha nyumba hiyo ya ng'ombe.

Aina ya chakula hiki kilichowekwa kwa sahani, chini ya gazeti kama vile viazi, sambusa, mitai, pia kuna kishikilizi kilichoko kando yake ambapo hutumika na wanunuzi kuchagua wanachokitaka.

Hapa kuna aina tofauti tofauti ya chakula vilivyopangwa mezani kama vile biriani na pia kuna matunda kama vile limau. Vijiko na uma vinavyotumika kula vyakula hivyo. Pweza na vyakula vingine vya samaki pia vimewekwa hapo.

Mama huyu anaangalia samaki aliyowatandaza waliyokaushwa akiwauza, nyuma kuna kyandarua cha rangi ya kijani kibichi kilichozuia vumbi ama miyale ya jua.

Chakula hiki sana sana cha majini na kinachopatikana ufuoni mwa bahari, kando mwake kuna kachumbari, mchuzi, limau. Kwa umbali tunaona ufuo wa bahari na meza na viti vya kukalia.

Mishikaki, chakula hiki kinachopatikana sana sana Pwani huwa nyama imekatwa katika vipisi vidogo vidogo, kisha kuekwa katika kijiti kirefu. Hapo huchomwa hadi kugeuka rangi ama kuiva kisha hutiwa chumvi ama masala, vimewekwa katika sahani nyeupe tayari kuliwa ama kupewa watu.

Jumba linaonekana kwa umbali lenye rangi nyeupe na madirisha mawili yote yakiwa meusi, kando kuna miti ya minazi iliyo kubwa na iliyo nawiri na pia vichaka vya rangi kijani kibichi.

Mkulima huyu wa jinsia ya kike akiwa amechuchuma akitabasamu akiangalia mazao yake, mahindi na mahindi yalivyonawiri na mnavu, amevaa shati nyeusi lililochorwa kinyago.

Mkono huu umeshikilia dawa. Ambapo mkono umetumbukizwa mrinja unaotumika kuvuta maji yaliyomo ndani ya dafu hilo. Mkono huu umevalishwa saa.

Mkunga huu wa ndizi wa rangi ya kijani kibichi pamoja na maganda ya ndizi kuashiria kwamba bado haujakomaa ama bado haujakua tayari kuweza kuwa ndizi za kuiva, za kukula ama za kuuza sokoni.

Ufuoni mwa bahari tunaona nyayo za watu zimechora chini na pia uchafu ama vijiti zimetapakaa. Kwa umbali tunaona boti lililogeuzwa upande mwingine likiwa limeegeshwa, vijinyumba vilivyotengenezwa kwa makuti na nyasi inaonekana kwa umbali, upande mwingine kuna bango lililoandikwa maandishi ya, Birthday Wedding Party inaonekana.

Watu hawa watatu; wawili kivulana na mmoja mwanamke wamekata maganda ya ndizi wameyatandaza huku wakipanga mikunga ya ndizi katika laini na mmoja wao akiyapiga picha ili kuweza kufanya biashara ama kuuza.

Chakula hiki aina ya biryani, inadhibitishwa na mchuzi wake, nyama, yai na kachumbari. Pia kuna chipsi na soda mbili tofauti ya rangi ya manjano na rangi nyeusi, vijiko na kisu vinaonekana kwa umbali.

Sinia hizi zimo na chakula tofauti tofauti kama vile viazi karai, sosegi , mahamri na sambusa, kando mwanamke ameshikilia mfuko ambapo umejaa chakula hicho kilichofungwa tayari kumkabidhi mununuzi aliyekuja Kununua. Kwa umbali tunaona jiko likiwa na sufuria juu pamoja na ndoo zinazotumika katika harakati ya kupika hiki chakula.

Samaki hawa waliopangwa kwa ustadi kwenye chandarua cha rangi ya samawati ambapo mwanamke mmoja aliye na mkebe ama mfuko wa rangi ya waridi akiwakagua akiwa ameketi. Mwingine amechuchuma akiwahesabu. Kwa umbali, shughuli zingine zinaendelea za kuwasafisha au kuwauza wanyama hawa wa majini.

Sahani hii iliyochorwa maua tunaona imewekwa samaki moja akiwa amepakwa rojo ya rangi ya manjano na mwingine akiwa ameekwa mboga za majani kando, bali mwingine tunaona limau iliyokatwa katikati na upande mwingine tunaona mikebe iliyojaa iliyowekwa chumvi pamoja na rangi.

Sokoni vitu kadha wa kadha vinauzwa ambavyo ni viungo vya kupikia ama vya kutengeneza mchuzi kama vile tunaona tangawizi, tunaona mikwaju, nazi, maembe na rangi tofauti ambazo zinatumiwa kutengeneza chakula cha kipwani, sanasana mchuzi ama za kupikia viazi karai.

Muuzaji huyu anauza madafu kumi ambayo ameyapanga juu ya meza. Kando na madafu tunaona kuna mihogo ambayo pia anauza. Sana sana hutumika kukata kiu maeneo ya Pwani. Kando na hapo tunaona pia watu ambao wamesimama wakiangalia maanthari.

Sahani hi imo na maziwa mala, hii ni kwa sababu ya maji yaliyotokea huku ju yake mashini ya maziwa yaliyoganda yakitokota ama yakitoa maji.

Mgomba huu wa ndizi tunaona ukiwa umeza mkunga wa ndizi mkubwa ambapo umesimikwa na mti kando kuzuia usije ukaanguka kwasababu ya zao lake lililo bora.

Ziwa hili limo na maji ambayo yametulia juu tunaonamimea ama majani yametapakaa yanakaribia kuziba ziwa hilo kando nyasi na mauwa ambayo yananawiri na yamo ya kijani kibichi.

Mtu huyu aliyechuchumaa anakama ng'ombe huku ndoo ya rangi ya samawati ikiwa chini ambayo ndio inayotumika kuchukua ama kushikilia maziwa. Upande mwingine, mtu mwingine anakama ng'ombe aliyevaa shati ya rangi nyekundu. Kando tunaona watu kadhaa wakiwa wamesimama wakitazama shughuli hiyo inavyoendelea.

Sahani hizi ziko na maharagwe ya nazi, chai, sambusa, tunaona pia limau kwa umbali na mahamri. Hii inawezakuwa ni chamcha ambacho hutayarishwa asubuhi wakati mtu anapoamka. Pia hutengenezwa sana katika mji wa pwani.

Mahamri, viazi karai, sambusa, chapati, soseji, maharagwe ya mnazi. Chakula hiki hupatikana sana sana pwani kikiwa kimewekwa kwenye sinia. Mtu huyu anaweza kuwa anakula chamcha ama chajio. Kando kuna kikombe na kijiko na juice inayoonekana kwa umbali.

Mahamri haya yaliowekwa kwenye vijisahani vya plastiki vyeusi. Sana sana hutengenezwa na unga wa ngano na vinapatikana huku pwani. Hutumika kuamsha kinywa asubuhi na hutumiwa sana sana wakati wa sherehe ama asubuhi wakati wa kunywa chai.

Mnyama huyu aina ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi akiwa amefungwa kamba kwenye kichwa iliyopita kwenye mapua, akikamuliwa kutumia mashine ambapo vidude vinne vimeekwa katika matiti yake ili kuweza kufyonza maziwa.

Chakula hiki kilicho tandazwa kwenye sinia kibuwa, aina ya viazi karae, mahamri, vitumbua, na kando tunaona gunia lililojaa mchele. Mkono mwingine unaonekana ukichagua chakula na kando watu wakipita.

Maua yaliyomo katika korongo ya rangi ya kijani kibichi na ingine ya bluu pia mfereji unapita kando ya hapo, kuonyesha ni sehemu ambapo maji yanapitia.

Shamba hili chini tunaona nyasi za rangi ya kijani kibichi huku likiwa limepandwa migomba kwa utaratibu na kwa muundo fulani, majani yake yakiwa ya kijani kibichi. Kwa umbali tunaona watu wawili mmoja akiwa amevalia shati ya rangi ya manjano.

Duka hili ambalo huuza wanyama wa majini, tunaona liikiwa na chakula tofauti tofauti ambacho kimepangwa, huku vingine vikiwekwa katika kijiti kirefu ikiwa zimebofiwa ama zimewekwa kwa upamoja. Kwa mbali tunaona nyama ama kaa ikiwa imening'inia kwenye kamba na taa zikiwa zimewashwa.

Mimea hii ya kijani kibichi na rangi ya manjano imemea sanasana katika ufuo wa baharini, halafu jiwe lililomo kando limetoboka toboka hii ni kwa sababu ya wanyama ama ni kwa sababu ya mawimbi makali ya bahari yanayoigonga ndiposa imetoboka.

Chakula hiki ni aina ya biriani, kulingana na viungo vilivyo tumika kama kachumbari, mayai, nyama na mchuzi wa rojorojo. Pia kuna juici ya fanta ambayo watu wanateremsha nayo wanapokula, na kando pia wengine wanatumia mikono na wengine kijiko.

Hapa sokoni kuna aina tofauti tofauti ya vyakula na viungo vinavyouzwa vya rangi tofauti tofauti. kwa mfano tunaona tangawizi kwa umbali, ndizi , vitunguu maji na vitunguu saumu pia kuna unga zinazotumika kupika chakula za rangi ya njano za rangi ya samawati na aina tofauti.

Jumba linaonekana lenye paa la makuti. Kando tunaona vichaka vya kijani kibichi pamoja na miti ya minazi. Kando tunaona banda ambalo limewekwa.

Mama huyu ambaye amechuchumaa akiwa amevalia shanga kwa shingo na kwa mkono anakama ng'ombe baketi inayotumiwa kuchukua maziwa ni ya rangi ya buluu na nyeupe. Ng'ombe hiyo imefungwa miguu ili isiweze kufanya fujo na ni ya rangi ya majano.

Sahani hizi nyeupe zikiwa zimebeba chakula tofauti tofauti kama vile wali mkavu, biriani, pilau na mchele uliochanganywa na vitu zingine. Kando tunaona mwanaume mmoja ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu akiwa ameshikilia kijisahani. Kwa umbali tunaona mtoto akiwa ameshikiliwa mkono na mamake wakishuka kwenye ngazi.

Jiko hili kubwa ambapo chini imeandikwa Kans Barber 1 ambapo hutumika sana sana kuchoma minofu ya nyama kama vile tunavyoona huko juu huku ikitoa moshi, chini kuna ndoo nyeupe.

Sahani hii ambayo imebeba chakula aina ya biriani. Hii inadhihirishwa na viungo vilivyotumika kama vile nyama, viazi na kabeji. Pia tunaona mchuzi wa rojo uliowekwa kando ya chakula hicho.

Sahani hii kubwa iliyotandikwa kijilailoni limebeba chakula tofauti tofauti kama vile mahamri, sambusa, viazi karai na soseji kando kando tunaona vijibakuli vidogo vilivyobeba mchuzi na rangi katikati kuna maragwe iliyotiwa nazi.

Mnyama huyu anayejulikana kama tumbiri yuko juu ya mti, hii inaonekana hapa ni msituni ambapo wanyama hawa huonekana kwa wingi, pia inaonekana akinyosha mkono ama akiangalia kuonyesha kwamba watu wako chini wanamtazama ama wanafanya jambo moja ama lingine.

Madafu haya yaliyochongwa yametandikwa kwenye meza, huku kando tukutuku zikiwa zimesimama zenye rangi ya manjano. Machonjobari ya rangi ya majivu yamefunika vitu hivyo vinavyouzwa. Kando mtu mmoja anapita aliyevalia shati ya rangi nyeupe.

Dau hili hutumika kwa uvuvi na uvuvi sana sana katika bahari. Humo ndani tunaona kamba tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyekundu. Pia humo ndani limejaa maji.

Ufuoni humu mwa bahari mchangani tunaona vijiti na miti imetapakaa na nyayo za watu zinaonekana. Kichaka cha rangi ya kijanikibichi na maua madogo ya rangi nyeupe inaonekana. Kwa umbali jengo la ghorofa linaonekana na anga nyeupe pia inaonekana.

Sokoni hapa kuna aina ya vyakula kama ngano ama viungo tofauti tofauti vinavyouzwa vinavyotumika katika upishi vyenye rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe , samawati na pia kuna mnunuaji kwa mbali akikagua vitu hivyo .

Msichana huyu, hii inadhihirishwa na mkono wake ambapo ako na kucha refu iliyorembeshwa na iliyopigwa rangi huku pete ikionekana. Ameshikilia mishikaki ambapo ni nyama ndogo ambazo hukatwakatwa na kuwekwa katika kijiti kirefu huku zikiwa zimechomwa. Kwa umbali tunaona duka hilo ambapo ametoka kununua chakula hicho.

Mti huu mkubwa ukiwa umewekwa ilani iliyoandikwa na rangi ya kijani kibichi, inasema ya kwamba, pombe na muziki unaoonyesha utupu hauruhusiwi mahali hapo.

Ufuoni humu mwa bahari, tunaona neti ambayo hutumika kuvua samaki ikiwa imewekwa kando pia kuna aina ya mmea ambayo inaendelea kusambaa chini ya ardhi na pia tunaona chupa iliyoko hapo ambapo ni hutumika katika uvuvi.

Shamba hili lenye migomba kadhaa, zingine zikiwa na mikunga ya ndizi iliyoiva ya rangi ya manjano na ingine ya rangi ya kijani kibichi kuashiria kwamba bado haijakuwa tayari.

Ndizi, pamoja na mimea inaonekana ikiwa shambani ya rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali, miti mirefu inaonekana na angani kuna wingu jeupe, kuashiria kuwa ni mchana na jua limewaka.

Tunaona ya kwamba nyama zinachomwa, na zingine tayari zimeshaachomwa tayari. Pia moto unaowaka ni mwingi mno kuashiria ya kwamba bado kuna nyama kadhaa zinazoendelea kuchomwa.

Muuzaji huyu anauza vyakula vya kipwani kama vile viazi na vitumbua vilivyoko kwa sahani. Pia kando yake tunaona akiendelea kupika kwa sababu zingine zinatokota kwa moto na yeye amevalia nguo za kujisitiri, kuonyesha kuwa ni wa kutoka ukoo ya pwani.

Chakula hichi kilichowekwa kwa sahani ni samaki wa kupakwa na mchele na mboga za majani pamoja na tui. Sanasana kinapatikana katika mji wa pwani ambapo wamebobea katika kukitengeneza.

Chakula hiki chenye rangi ya kahawia aina ya pilau kando mwake kuna kachumbari, ndizi, pilipili na mchuzi pia tunaona kisu na uma.

Mikunga tatu ya ndizi. Ingine mbili zimetoshana na ingine ikiwa ndogo kidogo zimepangwa. Moja juu yake kuna ndizi zilizoiva na zingine hazijaiva kwa sababu zikona na rangi ya kijani kibichi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa humu sokoni. Kuna vitunguo maji, vitunguo saumu, tangawizi, hoho, kiukamba tende na kando mwake kuna unga tofauti tofauti na Kwa umbali tunaona zingine zimepangwa kwenye shepu.

Mitungi kadhaa ambayo hutumika sana sana kueka maziwa, iko nje na mhudumu mmoja wa kibanda hichi ametoka nje akikagua maziwa, amevalia nguo nyeupe. Hapo kando kumechorwa mnyama aina ya ng'ombe na mwingine aliyevalia ovarolu akionekana akirekodi.

Sokoni wanawake ambao wameketi wakiuza aina tofauti tofauti ya samaki waliokaushwa na wengine waliohifadhiwa kwa namna tofauti. Kando kijana amesimama akijikuna kichwa akiuza nguo pamoja na mabegi.

Ufuoni humu mwa bahari, tunaona nyayo za miguu za watu pamoja na wanyama zimechoreka. Mbali tunaona mtu mmoja amesimama na kando kuna vijinyumba vyenye mapaa ya makuti.

Mkunga huu wa ndizi ukiwa umefichika ndani umezuiwa na maganda ya ndizi. Inaonekana bado halijaiva. Hii ni kwa sababu ya rangi yake ya kijani kibichi. Pia kuna maganda mengine yaliyokauka kando mwake.

Mnyama huu anafahamika kama ndovu. Hii ni kulingana na umbo lake ambapo na ukubwa wake unaonyeshwa hapa. Kando yake tunaona ndege mbili zinazoruka. Ndege hizi hunyemelea mnyama huyu, hii ni kwa sababu ya wadudu wanaopatikana kando yake na msitu huu uko na rangi ya kijani kibichi.

Ziwa hili linaonyesha maji yakiwa yametulia masafi, kando tunaona miche ama miti ya rangi ya kijani kibichi kuonyesha mahali hapo kuna rotuba ama maji yamekolea kwa wingi. Mbali tunaona kifaa chenye rangi nyeupe ambacho kinamwaga maji ama labda kinatumika kuchota maji hayo.

Wanyama hawa wa majini sanasana samaki wa kila aina kama vile omena, simusimu, kamba na tilapia wakiwa wameanikwa kwa mstari na bei zao tofauti kama vile 40, 20, 25 kuashiria ya kwamba wanauzwa.

Ndizi hizi zilizomo shambani, moja inaonekana ikiwa imezaa mkunga mkubwa wa ndizi, ambao bado haujakuwa tayari kwa sababu rangi yake ni ya kijani kibichi. Kando majani yaliyokauka yamesambaa sana.

Sakafuni tunaona nyayo za watu, wanyama wadogo wadogo ama miti na kando naona miti mikubwa mikubwa ambapo moja wapo imeandikwa kibao kilicho chorwa kwa rangi ya kijani kibichi. Pia miti yenyewe imegwaruzwa kwa kuchorwa majina ama nambari, kando tunaona miti, meza na viti zimewekwa chini ya hizo miti mikubwa.

Mahamri haya yaliyo kwenye sahani nyeupe ambayo yapo katika shepu tofauti tofauti kama vile pembe tatu, yametengenezwa kwa unga wa ngano na viungo vingine tofauti kama vile sukari, maziwa, maji na vitu vinginevyo ambavyo husaidia kutoa muundo wake ama kutoa rangi hiyo .

Chakula kilichoandaliwa hapa ni ugali, samaki wa kupakwa kwa sababu kuna pilipili juu yake na supu ambayo ladha yake ni ya nzito na mboga za majani. Mboga hizi zinaonekana ziko katika aina mbili, kulingana na zilivyotenganishwa na bakuli mbili tofauti.

Sahani hizi saba zilizomo juu ya meza zimo za aina tofauti tofauti kama vile za chuma ama za plastiki, zikiwa na chakula aina tofauti kama vile maandazi, mahamri, viazi karai na mchuzi aina ya rojo zikiwa na karatasi ya tishu zikiwa zimeshikilia chakula hiko. Kando kuna menyu inayoonyesha chakula na pesa mnunuzi anazohitaji kununua nazo.

Sahani hii nyeupe ikiwa na chakula aina ya pilau. Hii inadhihirishwa na viungo vilivyotumika kama vile nyama. Kando limau imepangwa pamoja na kachumbari.

Shuka hili ya rangi ya nyekundu na nyeusi imetandikwa chini huku mikebe iliyowekwa chakula tofauti tofauti kama vile chapati, mchele na mboga za kabeji na matunda zikiwa na vijiko aina ya uma na kisu tayari kupakua ama kuandalia watu.

Meza hii nyeupe ambayo imeekwa sahani iliyojaa chakula kama vile chipsi, liamu, kabegi, rojo na kando kuna mkebe wa rangi nyeusi uliyopandwa maua ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu huyu anakuna nazi, hapo tunaona mbuzi ambayo hutumika kukuna nazi na pia tunaona sahani iliyojaa mafufu ya nazi. Zoezi hili analolifanya kwa makini kuashiria ana ubobeaji.

Chakula hiki kinachovutia kilichowekwa kwa sahani sana sana hutengenezwa kwa unga ya ngano. Tunaona mkate, tunaona mandazi, viazi, sambusa zenye rangi ya birauni, ambazo sanasana hupikwa na wapwani.

Sakafuni iko na rangi nyeupe na nyuesi, bakuli nyeupe ambayo imebeba chakula aina ya bajia yenye rangi ya njano na kijani kibichi kwa umbali.

Mtu huyu aliyevalia koti la rangi ya manjano pamoja na nyekundu na kofia ya rangi hio hio. Tunamwona akieka ng'ombe dawa ya rangi nyeupe pamoja na nyekundu ili kuzuia magonjwa. Kando tunaona kijinyumba cha ng'ombe hicho kichojengwa kwa miti na paa la mabati.

Simba wawili wa kischana, wamelala. Wakiwa na manyoya ya rangi ya kahawia mgogoni huku chini ama kifuani wakiwa na manyoya meupe na manoya na manyoya ya rangi ya ki kahawia yakionyesha kwa umbali.

Watu hawa wakiwa wenye furaha wametandaza chakula mezani tofauti tofauti kama vile; vitumbua, half cake viazi karai na mitai. Mwingine kando akiwa amevalia kanzu na hao walio mbele yao wakiwa na mashati ya rangi ya manjano. Kando, maduka yamo yamefunguliwa na watu wanapita.

Mnyama huyu aina ya ndege wa kunguru mwenye rangi nyeusi. Tunaona akipaa angani huku anga ikiwa ya rangi ya samawati kuashiria kuwa ni mchana. Kando tunaona kichaka cha kijanikibichi.

Kichaka hiki ambacho kiko na rangi ya kijani kibichi humea sanasana ufuo wa bahari ambapo huchanganyikana na miti ya mikorosho ama na miti ya madafu. Hii inaonyesha kuwa imemea kwenye mchanga wenye rotuba ama kwenye maji mengi. Kwa umbali tunaona majengo kadhaa ambayo yamewekwa mabati ya makuti. Kwa umbali pia tunaona bahari.

Ufuoni humu, chakula aina ya samaki na wanyama wa majini wametandikwa juu ya tarubali la rangi ya samawati pamoja na magazeti tayari kuuzwa. Kando likitoa moshi na watu kadha wa kadha wakiwa wamesimama, waume kwa wake wakifanya shughuli ya uchukuzi. Kwa umbali tunaona bahari na maboti yakiwa yanaelea juu.

Soko hili ambao huuza wanyama wa majini kama vile samaki, simsim , omena. Wengine wametandikwa kwenye meza iliyowekwa kitambaa ama magunia meupe ama ya rangi ya samawati. Wauzaji wanauza samaki zao na wanunuzi wamepanga laini wengine wakikagua. Kwa umbali tunaona wamama pia wakiuza samaki hizo, huku vyandarua vikiwa vimewekwa.

Watu hawa wawili waliovalia makoti meupe na viatu vya mvua vyeusi wakiwa na geleni za maziwa. Ng'ombe tatu zinatayarishwa ili ziweze kukamuliwa na mashine.

Mchele na maharagwe ya nazi ambapo mchele juu umewekwa dania na maharagwe haya yamewekwa nazi. Yamewekwa katika sahani na kibuyu na katika sahani kando kando kuna tomato . Vyakula hiki mchele na nazi imewekwa kwenye kibuyu kilichokatwa nusu ambacho kinaweza kuwa kimeandaliwa mgeni na hapa inaweza kuwa hotelini.

Ufuoni mwa bahari, nyayo zimechora katika mchanga za watu pamoja na wanyama. Kwa umbali bahari imetulia huku mawimbi yakipiga upande wa ufuo. Miti aina ya minazi na vichaka vya kijani kibichi vinaonekana.